Duka moja la kimitindo linalouza bidhaa aina aina linaonekana kuwa na rafu kadhaa ambazo zimeekelewa vitu mbalimbali kama vile mabegi, saa, na hata vipuli vya kuuzwa kwa wateja.

Mishipi aina aina na yenye rangi tofauti tofauti kama vile hudhurungi, rangi ya ardhi, nyeusi na vile vile samawati inaonekana ikining'inia kutoka ukutani katika duka la kimitindo.

Duka moja la mitindo lililo na vidude vilivyovalishwa vipuli na lililo na rafu ambazo zimepakiwa na nguo na vitu aina aina linaonekana. Zulia lake ni nyeupe.

Mashati yenye marangi tofauti tofauti yanaonekana kuegezwa katika ukuta katika rafu mtwalia. Mashati haya yana marangi kama vile buluu, nyeupe, kuna mashati meusi ya manjano. Kwenye maelezo wanasema kwamba mashati haya yatauzwa kwa asilimia hamsini chini ya bei ya kawaida.

Katika duka la kimitindo kubwa sana, kuna vidude vilivyovalishwa nguo za watoto, pia kwenye rafu kuna nguo za kike na za kiume za aina mbalimbali, ambazo zimepangwa. Vilevile zulia ya jengo hili ni nyeupe na kwenye dari yananing'inia mataa mengi, ambayo yanamulika chumba hicho.

Katika duka la mitindo, kunaonekana kuwa na rafu ambazo zimewekwa nguo aina aina za wanaume na za kike. Vile vile, katika ukuta kuna rafu ambazo zimepakiwa nguo pia. Duka hili la mitindo laonekana kuwa limepakwa rangi vizuri sana na likawa na zulia ya kupendeza.

Katika duka la kimitindo, kuna nguo aina aina ambazo zimewekwa kwenye makabati. Vilevile kuna viatu aina aina. Kuna meza moja ya samawati ambayo imeekelewa vitabu na hata calculator . Palepale kuna kabati moja ambalo limefungwa.

Katika duka kubwa la mitindo, aidha butiki, kunazo nguo ambazo zimepangwa kwenye rafu mtawalia. Kunaonekana kuwa na watu katika duka hili kubwa ambao wanaeza kujinunulia vitu kadha wa kadha. Vilevile kuna zulia ambayo yaonekana kung'aa zaidi, jeupe na hudhurungi.

Duka la kimitindo linaonekana kuwa limepangwa katika rafu zake nguo aina aina na haswa suti za wanaume zimening'inia kwenye ukuta. Kwenye upeo wa macho kuna viatu aina aina, ambazo zimewekwa kwenye rafu na hata karibuni kuna shati za wanaume ambazo zinauzwa. Zulia yake ni ya rangi ya mchanga.

Kidude cha mwanamke aliyevalishwa nguo katika duka ya kimitindo linaonekana. Kidude hichi kimevalishwa nguo aina ya kofia na nguo za mwili pamoja na begi ambazo zimening'inia kando na kidude hichi, zote zikiwa za rangi nyekundu.

Duka moja la kimitindo ambalo limefunguliwa linaonyeshana kwenye kilo vidude ambavyo vimevalishwa nguo aina aina, kisha kuna nguo ambazo zimepangwa kwenye rafu nguo za aina aina. Vilevile, watu nje wanapita wakienda shughuli zao na wengine wanaingia kwenye duka.

Katika duka moja la kimitindo, manekani za kiume zaonekana kwenye uzio wa dirisha vikiwa vimepangwa na kuvalishwa suti aina aina. Vile vile, ndani ya duka lile kuna wahudumu.

Kando na mlango wa duka la kimitindo lililo na anwani Mirosa, kunazo manikini zilizovalishwa nguo aina aina za kike. Vilevile mle ndani mwa duka lile, kuna manikini zilizovalishwa nguo za kike, kuashiria ni duka la kimitindo ya wanawake.

Katika duka la mitindo kuna mashati ambayo yamepangwa kwenye rafu na nguo aina aina. Vile vile kuna mkono mmoja unaoashiria shati moja lenye rangi jeusi.

Katika duka moja la mitindo lenye rafu nyeupe ambazo zimepakiwa sana nguo aina aina. Kuna nguo za kiume na nguo za kike katika rafu hizi. Vile vile zulia yake ni ya rangi ya mchanga.

Soko la kuuzia nguo, aidha duka ya mitindo inaonekana huku nguo za aina aina zimeegezwa kwenye ukuta kwa kutumia kamba. Nguo hizi zinaonekana kuwa zimeezekwa pia pamoja na bango ambalo linasema bei yake ni hamsini.

Katika duka la kimitindo kunaonekana kumewekwa makabati kadha wa kadha ambayo yameweza kupangwa yakapangika na nguo nyingi sana. Nguo za aina aina mashuka shati na hata nguo zingine kama viatu.

Katika duka la kimitindo ambalo kimewekwa nje, makoti aina aina yenye rangi mbalimbali yameweza kuezekwa kwenye ukuta ama ua. Makoti haya yanaonekana kuwa yanaweza kutumika kwa jinsia zote mbili, ya kike na ya kiume. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti.

Duka moja la kimitindo lenye sakafu nyeupe pepepe linaonekana, huku makoti ya wanaume yakining'inia kwenye rafu. Vile vile, rafu zilizopangwa juu ya zulia zinaonekana zimepakiwa mashati ya kiume. Hata hivo mataa yananing'inia kwenye dari la nyumba hili.

Katika duka moja la mitindo, kunazo nguo aina aina zilizoegezwa kwenye ukuta. Pia vilevile kwenye rafu kuna champali za kila aina ambazo zimetandazwa zikiwemo pia shati zilizowekwa katika rafu mkabala na nguo zingine za kike.

Duka moja la kimitindo linaonekana. Kwenye uzio wake kuna meza ambayo ni ya samawati, kisha kuna makabati ambayo yamepakiwa na nguo na bidhaa zingine aina aina kama vile viatu. Kuna makoti ya wanaume na hata nguo zingine ambazo zimewekwa kwenye rafu.

Gari aina ya Double cab , yaani pikapu ya kubebea mizigo yaonekana imeegeshwa mahali penye mandhari ya msitu msitu hivi, huku imezingirwa na miti mirefu na kando yake kuna nyasi. Vilevile katika ukingo wake, kunaye mtu ambaye amevalia shati ya kijani amelikalia.

Gari kubwa lenye rangi jeupe linaonekana likiwa limeegeshwa katika duka ambalo huenda ni duka la kuuzia magari. Vilevile gari hili laonekana kuwa jipya mno na kwenye upande kuna mataa ambayo imewaka na kulifanya jumba mzima liwe limeng'ara zaidi.

Gari moja aina ya matatu limeegeshwa kando na kizingiti flani. Gari hili ni la rangi jeupe na linaonekana kuwa ni gari la usafirishaji wa umma.

Chumba kimoja kikubwa kilichojengwa kama vile maegesho la magari ya maonyesho linaonekana, huku katika mandhari ya mbele kuna mwanamume mmoja aliyevalia suti nyeusi ameshikilia gari jeusi kama vile anayeuza ama kununua gari.

Watu watatu akiwemo mwanamke mmoja wanaonekana kusimama katika chumba kilichoegeshwa magari aina tofauti tofauti huku mmoja akionekana kuwapa wenzake maelezo kuhusu gari moja analoliashiri. Hivi kana kwamba ni duka la kuuza magari yaani soko la gari.

Gari za kibinafsi aina tofauti tofauti na yenye marangi tofauti tofauti yanaonekana yameegezwa katika mstari moja. Huenda ikawa ni kiuzio cha magari manake gari hizi hazina anwani. Kando yake kuna mandhari ambayo yaonyeshana majumba marefu marefu ambayo yameweza kujengwa kuashiria kwamba ni mji.

Gari moja limefunguliwa sehemu ya nyuma. Gari hili ni jeusi ti ti ti na milango yake pia imefunguliwa. Gari hili limewekwa mkabala na gari lingine lisiloweza kuonekana kamili kwenye upeo wa macho. Vile vile gari hili huenda likawa katika hali ya kuuzwa kwenye soko la magari.

Lori moja ndefu la rangi ya machungwa linaonekana limebeba na kupakia magari takriban manane huku likiwa labda linayapeleka kwenye soko la magari.

Katika uwanja wa magari kunaonekana kuna magari mawili kwenye mkono wa kulia ambayo ni meupe, kisha kuna magari mengine mawili ambayo ni meusi, vile vile kuna gari moja ambalo ni la rangi ya samawati na kando yake kumesimama mtu.

Magari aina aina ya kibinafsi yanaonekana yameegeshwa huku lililo karibu sana na upeo wa macho likiwa ni gari la kibinafsi la rangi jeusi. Magari haya huenda yakawa katika soko ya magari.

Magari mengi ya kibinafsi yanaonekana yameegezwa kwenye chumba kimoja ambacho bila shaka ni kiuzio cha magari. Magari haya yana marangi tofauti tofauti, yanayoonekana kwa karibu yakiwa samawati, jeupe na kisha jeusi, katika uuzaji wa magari.

Magari aina aina ya kibinafsi yanaonekana kwamba yameegeshwa mahali nje. Huenda ni kiuzio cha magari ya kutumia binafsi.

Gari moja lenye rangi nyeusi limeegezwa kando na jumba kubwa lililo na maelezo katika anwani yake cargo jet. Gari hili limeegezwa kama vile katika duka la kuuzia, yani soko la magari.

Magari takriban mia mbili yameegeshwa mtawalia huku yakiwa magari ya binafsi ya matumizi tofauti tofauti, sana sana magari haya yaliovyopakiwa katika uwanja huu yanaonekana kwamba yako katika soko la magari.

Gari moja lenye anwani KCQ 052X laonekana limeegeshwa, rangi yake ikiwa ni nyeusi na gari lenyewe likawa aina ya subaru. Huenda limeegeshwa katika kiuzio cha magari. Vilevile linaonekana limeegeshwa nje.

Magari aina aina yakiwemo magari ya kibinafsi na magari ya kubeba mizigo kama vile malori madogo yanaonekana kuwa takriban mia moja ama mia moja na hamsini, yamepakiwa katika uwanja mkubwa. Magari haya ni ya marangi tofauti tofauti na yanaonekana kuwa katika kiuzio ama soko la magari.

Magari aina nyingi, yamepangwa katika kiuzio ama soko la magari. Magari yakiwemo ya usafirishaji wa umma na magari ya kibinafsi. Vile vile katika upeo wa macho tunaona gari moja la usafirishaji wa abiria ambalo lina maelezo ya KDA 650E kama anwani zake.

Magari manne ya kibinafsi, yanaonekana yameegeshwa kwa ghorofa juu ya lori, la kuyabebea magari haya. Magari haya ni ya aina aina na lori lenyewe ni ndefu mno.

Gari la usafirishaji wa abiria ama umma linaonekana kuegeshwa kando na mawe makubwa makubwa kwenye mandhari ya nyuma. Vilevile, kuna uoto wa kiasilia wa nyasi na miti kando ya gari hili. Vilevile gari lenyewe linaonekana kuwa limeegeshwa kama vile liko katika soko la magari.

Gari moja lenye rangi nyekundu laonekana limefunguliwa milango yote ya mbele. Katika gari hili hakuna mtu aliyekaa ndani bali laonekana limeegeshwa kando na magari mengine. Huenda gari hili liko katika kiuzio cha magari.

Magari aina aina ya usafirishaji wa binafsi yanaonekana yamewekwa katika kiuzio cha magari aidha soko la magari. Magari haya yanaonekana kuwa ya aina tofauti tofauti kama vile yale ya kusafirisha mizigo na magari ya kujibeba.

Magari aina aina ya kibinafsi yanaonekana yameegeshwa katika jumba ambalo hutumiwa kama soko la magari. Vile vile kwenye kaunta kuna wahudumu kadhaa ambao wamekaa tayari kuwauzia watu magari yale.

Gari ndogo la kubebea abiria au kusafirisha mizigo aina ya minivani au minibasi yenye rangi nyeupe yaonekana kuegeshwa kama vile kwenye soko la kuuza magari.

Gari moja la rangi nyeupe linaonekana kuegeshwa mkabala na gari lingine ndani ya bustani lililo na ua uliozekwa kwa kutumia vyuma. Mandhari ya nyuma yanaonyesha tangi la maji na jengo lililojengwa na mawe.

Magari ya bei ya juu yanaonekana yamewekwa na kuegeshwa katika jumba moja kubwa. Magari haya ni ya aina tofauti tofauti na yaliyo katika upeo wa macho ni moja nyeupe na nyingine nyeusi.

Magari mengi ya kibinafsi na hata ya matumizi yamepangwa katika uwanja kama vile ni kiuzio au soko la magari. Magari haya ni ya marangi tofauti tofauti na pia ni ya aina tofauti tofauti.

Katika uwanja kuna magari mengi yaliyoweza kupangwa kwa safu. Vilevile magari haya ni ya aina tofauti tofauti ikiwemo gari za kibinafsi za kujibeba, gari za kubebea mizigo na pia gari za kubebea abiria. Haswa inaonekana kuwa ni kiuzio ha magari cha nje.

Watu wanaonekana kukaa kwenye bustani iliyo na uoto wa nyasi. Mkabala na wao kuna magari ya kila aina ya kibinafsi na pia magari ya kubebea mizigo ambayo yameweza kuegeshwa. Magari haya yana rangi tofauti na ni ya aina tofauti. Magari haya huenda yakawa katika soko la gari.

Katika soko la kuuza bidha aina aina, kuna mtoto moja aliyeshikilia meza ya kutandaza vitu vya kuuzwa. Vilevile kuna wachuuzi wengi ambao wametandaza matunda aina aina kama vile mandizi, maembe, nyanya, vitunguu na kadhalika na wanaonekana wakichuuza bidhaa zao huku wanunuzi wakinunua katika soko lililofunikwa na hema.

Katika soko kubwa la kuuza bidhaa kunaonekana vitu mbali mbali kama vile michongo na michoro, vile vile wachuuzi wamekaa kwa safu na kuna maua yanayouzwa kando na vitu vingine katika soko hili.

Katika soko kubwa la kuuza matunda na bidhaa aina aina, kunaonekana wachuuzi wakiuza matunda kama vile mananasi, tufai, ndizi na hata sukuma wiki.

Ndizi aina tatu au nne yamewekwa juu ya gunia na kutandazwa vile kwenye soko. Ndizi hizi zina rangi tofauti tofauti, zile zikiwa za rangi ya machungwa na zingine zikiwa za rangi ya manjano.

Katika soko la kuuza bidhaa aina aina, viatu aina ya champali vinaonekana vimetandazwa. Vingine ni vya rangi ya samawati, vingine hudhuringi, vingine nyekundu na hata vyeusi. Vile vile kuna viatu vya kuvalia wakati wa msimu wa mvua na vile vile kuna viatu vya kawaida ambavyo vimetandazwa sokoni.

Katika soko kubwa la uuzaji wa matunda, takriban maelfu ya tikiti maji yametandazwa. Vile vile, mkabala na mtandazo huu, kuna wachuuzi wa tikiti maji na vile vile malori ya kusafirishia mizigo hii. Vile vile, kando na hayo matikiti kuna miavuli ambayo imewekwa.

Majumba mawili marefu ya ghorofa yanaonekana kwenye upeo wa macho huku hapa karibu kuna soko linalouza bidhaa ainaaina wachuuzi wakioneka kukaa chini. Pale katikati kuna barabara ambapo watu wanapitia huku wengine wakionekana kukalia mawe yaliyochongwa kwa ajili ya kutengeneza barabara.

Katika soko la kuuza bidhaa kadha wa kadha, kunaonekana matunda aina mbalimbali ambayo yametandazwa yakiwemo, maembe, mandizi, parachichi na matunda mengineyo. Wachuuzi wanaonekana wakiuzia wateja wao matunda haya.

Katika rafu moja lililotengenezwa na vyuma kunaonekana kumewekwa nguo aina ya soksi nyingi sana ambazo zinaonekana vikiuzwa katika soko la uuzaji wa nguo. Vile vile katika upeo wa macho, kuna nguo aina aina ambazo zinaonekena zikiuzwa pale.

Katika soko la kuuza bidhaa kwa wingi, kuna duka moja ambalo viatu vya aina aina vimening'inia kutoka kwa dari ya nyumba hiyo. Vilevile kwenye ukuta kuna makoti ambayo yanaonekana kuuzwa. Katika mandhari ya nyuma, kuna maduka mengine yanauza bidhaa tofauti.

Katika soko la kuuza bidhaa aina aina. Kunazo rafu ambazo zimejengwa katika ghrorofa mbili. Rafu hizi zinaweza kutumiwa kuchuuza bidhaa aina aina yakiwemo matunda, viatu, michongo na hata vyombo vya kutumia nyumbani.

Katika soko la kuuza vipuli aina aina kuna vipuli vya kiMaasai ambavyo vimelazwa na kutandazwa kwenye sakafu huku mkono mmoja ukiashiria kipuli kimoja na mkono wenyewe ukawa ni wa mtu ambaye amevaa shuka ya kiMaasai.

Soko la kuuza bidha aina aina linaonekana limepangwa na kutandazwa matunda na vilevile viungo mbalimbali kama vile nyanya, ndizi na hata machungwa. Vilevile kwenye rafu kuona onekana kuna matunda aina aina na mengine yamening'inizwa kwenye dari ya duka hilo.

Katika rafu Kuna vitunguu, nyanya, viazi na viungo vinginevyo vilivyopangwa sawia na soko. Vitu hivi vinaonekana kuwa katika soko la uuzaji.

Katika soko kubwa la kuuza vitu mbalimbali, tunaona wachuuzi wamekaa kando na vyombo vyao vikiwemo michongo, nyungu, shati na hata michoro wanayopanga kuwauzia watalii watakaokuja kununua.

Katika soko la kuuza bidhaa aina aina yaonekana vyombo vya kawaida vya nyumba kama vile maglasi ya kuwekea maua, michongo, michoro, vipuli vya aina aina, vyote vikiwa vimepangwa na kutandazwa kwenye meza, nyingine ya kining'inia kutoka ukutani na dari na mengine yakiwa yamepangwa kwenye rafu.

Duka kubwa la kuuza vitu aina aina linaonekana limepakia michoro na mipango na mabango ya kuuzia, huku yakiwa yamepangwa kwa safu mtawalia, kukiwa na vipuli vya aina aina, mikeka, mbao na hata michoro.

Katika soko la kuuzia nguo aina aina, kuna nguo ambazo zimepangwa katika rafu, zingine zikawekelewa kwenye meza na zingine zikaegezwa kwenye kuta. Vile vile kuna maelezo kwamba kuna, kunayo ofa spesheli ya nguo zinazouzwa katika duka hili moja ambalo lipo katika upeo wa macho.

Katika soko la vipuli, vipuli ambavyo vimetengenezwa na kuonekana kuwa rangi ya dhahabu au shaba vimeegezwa kwenye ukuta. Vipuli hivi vikiwa vipuli vya maskio na labda vya pua. Vipuli hivi vingine vina michongo kama vile afrika, vile vichanuo na hata vinginevyo.

Mwanaume mmoja aliyenyolewa anaonekana katika pitapita zake katika soko kubwa la kuuza bidhaa aina aina zikiwemo nguo huku nguo zikiwa zimeegezwa kwenye ukuta na zingine zikining'inia kutoka kwa dari wachuuzi wanaonekana wakiwa katika biashara yao ya kawaida.

Soko kubwa la kuuzia bidhaa linaonekana kuwa na zaidi ya ghorofa moja. Katika rafu zilizojengwa mle ndani kuna matunda ya kila aina aina imepangwa na kutandazwa katika rafu zile. Vile vile wachuuzi na wanunuzi wanaonekana wakizugumza na kuuza na kununua.

Majumba ya kibinafsi yaliyojengwa kwa njia moja yanaonekana yamesimama na kando mtawalia. Huku jumba lingine linaloonekana kuekezwa likijengwa kando ya majumba haya.

Majumba yaliyojengwa kwa foleni na ambayo yamejengwa kwa kisawia yanaonekana yakiwa yamejibanza na ua wake ukawa ni wa mawe pamoja na nyasi.

Majumba yaliyojengwa mkabala na mengine yanaonekana kujengwa Kwa njia moja. Majumba haya yamejengwa Kwa kutumia mawe. Katika bustani za majumba haya kunaonekana kumemwagwa kokoto, na majumba yameezekwa kwa kupitia mabati. Majumba haya yanaweza kuwa ya kibinafsi ama majumba ya kukodishwa.

Majumba matatu yaliyojengwa sako kwa bako yanapitwa kando na nyaya za stima. Majengo haya ambayo ni ya ghorofa mingi zaidi yanaonekana kuwa bado yapo katika hali ya kujengwa na huenda yakawa ni majumba ya kukodeshwa.

Kasri moja lililojengwa kwa mawe na kisha kuwekwa viuzio vya vyuma, linaonekana huku likiwa na ua wa mawe na kuzingirwa katika mandhari ya nyuma na ua mwingine wa majani. Kasri hili linaonekana kuwa limejengwa kuwa jumba la kibinafsi.

Jumba lililojengwa sako kwa bako na jumba lingine ambazo linafanana limeezekwa na lina rangi ya hudhurungi. Katika ua wake kuna vyuma vinatengeneza gate yake ambavyo pia ni ya rangi ya hudhurungi. Majumba haya yanaonekana kuwa majumba aidha ya kukodesha au majumba ya watu binafsi.

Kuna nyumba kubwa yaani kasri la kibinafsi ambalo linaonekana kuwa limejengwa. Jumba hili limezingirwa na ua wa majani. Vile vile kuna barabara ndogo inayotoka kando ya jumba hili. Jumba lenyewe limepakwa rangi nyeupe na linaonekana kuwa lenye vyumba vingi.

Majengo marefu marefu yako katika manthari ya nyuma yakiwa na maghorofa mengi. Majengo haya yanaashiria kwamba ni eneo lenye makazi ya watu na pia penye maduka ya watu kama vile mjini. Katika mandhari ya mbele kuna majumba yaliyoezekwa kwa maghorofa machache zaidi ambayo yanaashiria kuwa makazi.

Jumba la kukodesha ambalo limepakwa rangi maridadi kabisa kabisa laonekana. Madirisha mengine yamefunguliwa na mengine hayajafungwa.

Jumba kubwa ambalo laonekana linaishi watu wengi linaonekana limejengwa. Katika mandhari yake kuna bustani iliyopandwa maua aina aina vile vile jumba lenyewe limepakwa rangi ya samawati na nyeupe na limejengwa kwa njia ya kiasilia.

Majumba matatu marefu yenye takribani katika upeo wa macho yetu yanafika gorofa nane au tisa. Majumba yanaonekana, kujengwa kutumia mawe na kando yake kuna kokoto, mchanga, na vyungo vingine vya kujengea vyumba kama hivi.

Jumba kubwa lililoezekwa kwa mawe na vioo linaonekana kusimama. Vile vile jumba hili lina maghorofa takriban kumi na tano na linaonekana limepitwa na nyaya za stima kando kando.

Jumba kubwa linaloonekana kuweza kuguza mbinguni limeezekwa mahali jijini. Katika mandhari yake kuna miti aina aina na vile vile nyaya za stima zinapita kando.

Kasri kubwa lililojengwa kwa mawe kisha likaezekwa kwa matofali kutazake zikapakwa rangi nyeupe laonekana limesimama tisti. Kwenye bustani lake kuna mti mmoja wa mkorosho na kuna miti mingine kwenye mandhari yake ya nyuma. Vile vile bustani imepandwa maua na ina uwoto wa asili wa nyasi. Kuna kijia kilichotengenezwa katikati ya bustani ili kusaidia watu kuandoka.

Uwanja mkubwa uliokauka na kuchaka ardhi ikabaki upo kando na barabara. Kwenye upeo wa macho kuna majumba yaliyojengwa sako kwa bako kama vile majumba ya kukodesha na kwenye mandhari ya nyuma kuna milima na mabonde.

Lango kuu lililoezekwa kwa kutumia mawe na vyuma, ambavyo vimeweza kushikiliwa na nguzo ya mawe, linaonekana. Lango hili huenda likawa mlango kuingia kwenye nyumba za kibinafsi ama za kukodeshwa. Mandhari ya mbele inaonyesha miti ya maua iliyopandwa.

Jumba kubwa lililo na ghorofa takriban kumi na tano kwenye upeo wa macho linaonekana kuwa limezingirwa na ua wa stima huku nyayo za stima zikipita kando kando. Vile vile kizingiti ni cha chuma na kimeweza kuezekwa pamoja na nyaya za stima.

Jumba moja lenye ustani wa kuitwa kasri linaonekana limesimama huku likiwa na matofali. Jumba lenyewe lina kuta nyeupe na lina ua uliojengwa kuezekwa kwa mawe. Vilevile kuna nyaya za stima zinazopita kando na ua huo.

Bango kubwa limeonekana kuezekwa kando na jumba kubwa la kukodesha. Katika maelezo yake bango hili linatoa maelezo kwamba majumba haya yatakuwa yakiuzwa na kwamba.

Jengo moja lenye ghorofa nyingi zaidi linaonekana kusimama sako kwa bako na jengo lingine lililojengwa vile vile. Kando na haya majengo mawili kuna bustani moja ambayo ina sehemu ya watoto ya kuchezea. Na pia kuna ala za watoto kuchezea.

Jumba kubwa la kukodesha limeonekana kwenye picha, linaonekana kuwa lina zaidi ya ngazi tatu na limepakwa rangi ya zambarau na linaonekana kuwa liko katika hali nzuri ya kuweza kukodeshwa.

Maghorofa makubwa makubwa yamejengwa mkabala na mtawalia. Maghorofa haya yanaonekana yamejengwa ili kukodeshwa kwa watu binafsi. Vilevile katika mandhari yake kuna bustani na uga wa kuchezea wa watoto.

Nyaya za stima zinapita kando ya majengo mawili. Jengo moja likiwa na takriban ghorofa nne kulingana na upeo wa macho .Vilevile juu ya jengo hili kuna bango moja linalotoa maelezo kwamba jengo hili ni la kukodesha.

Jumba kubwa la kukodesha lililo na rangi ya hudhurungi limesimama tisti. Jumba hili limeezekwa kwa kutumia mawe vile vile dari lake ni vyuma. Jumba hili linaonekana kuwa na madirisha kadhaa na kunaye mmoja amekaa nje ya chumba chake katika jumba hili.

Barabara ya lami inapitia kando na vyumba vinavyotumika kama soko za kuuza rejareja. Vile vile kuna majumba makubwa yaliyoezekwa ya uwegeshaji na ukodeshaji wa watu binafsi. Vile vile kuna mabango kando ya barabara yanayoashiria biashara kadha wa kadha.

Duka kuu la kuuzia vtu aina aina laonekana limepakiwa vitu aina aina huku kilicho karibu na upeo wa macho yakiwa nanasi ambayo yamepakiwa katika rafu na yanaonekana kuwa mazuri kweli kweli.

Duka kubwa la kuuzia bidhaa linaonekana kutoka upande wa nje. Bango kubwa linaloelezea jina la duka hili, limeezekwa kando na duka hilo. Vilevile kando na bango kuna mataa mawili yanayoning'inia katika nguzo ya bango hilo.

Jumba kubwa ambalo linatumika kama duka kuu la kuuza bidhaa tofauti tofauti, linaonekana huku limepakiwa na bidhaa tofauti tofauti. Vilevile watu wengi wanaonekana wakienda kwenye rafu za maduka haya ili kununua bidhaa tofauti tofauti wanazozihitaji.

Katika duka kubwa la kupakia bidhaa aina aina, kunaonekana kuwa na rafu zenye bidhaa aina aina. Vile vile wachuuzi wanaonekana kwenye kaunta wakiwasaidia na kuwahudumia wateja wao. Bidhaa zilizopakiwa zinaonekana kuwa na bei katika mabango.

Tuko ndani ya duka kubwa ambalo linauza bidhaa kadhaa wa kadhaa kama vile vitabu na ala za watoto za kuchezea. Vile vile wanauza vyakula na tunaweza ona watu ambao wamesimama kwa laini ili kuuziwa vitu ambazo walichukua mle ndani ya duka hili.

Katika duka kubwa la uuzaji bidhaa aina aina, tunaona kwenye rafu bidhaa aina aina, kama vile mikate imepakiwa na pale pale zulia ikawa ni nyeupe pepepe. Kuna makabati ambayo yameegezwa kushoto na kuna vyuma vilivyoezekwa, kama vile vya kutumiwa kujishikilia mtu anapotembea kule ndani.

Katika duka kubwa linalouzwa bidhaa aina aina kuna champali zilizoning'inia kwenye rafu zikapangwa katika ngazi mmoja baada ya ingine. Katika rafu zengine kuna viatu za kike na vya kiume ambazo pia vinachuuzwa.

Kwenye duka moja kubwa la kuuza bidhaa aina aina, kuna vifungio vilivyowekwa kubebea mbegu aina aina za mazao ya shambani kama vile: maharage na hata njugu karanga. Vile vile, kuna kibango kilicho na maelezo ya Nuts & Cereals kilichoning'inia kwenye ukuta.

Mteja anaonekana akinunua na kupewa maagizo kwenye kaunta ya duka kubwa. Vile vile upande mwingine wa kaunta Kuna wanawake wawili ambao wanaonekana wakishughulikia mahitaji ya mteja huyu.

Katika duka kubwa kunaonekana vitu aina aina vimeegeshwa kwenye rafu. Vyombo hivi ni kama vile baiskeli ndogo na baiskeli kubwa, viti vya kukalia, viti vya plastiki, mikeka na hata vitu vinginevyo.

Katika duka kubwa la kuuzia bidhaa aina aina, kwa umbali tunamwona mwanamke mmoja aliyevaa nguo nyeupe na nyeusi akivuka. Katika rafu zilizo karibu na upeo wa macho yetu, kuna vitu ambavyo vimepakiwa kwenye rafu, vikiwemo sufuria na bidhaa za kielektroniki.

Duka moja kubwa la kuuzia bidhaa aina aina limewekwa rafu ambazo zinauza nyama aina aina kama vile nyama ya kuku, na nyama ya mbuzi, nyama ya samaki na nyama iliyokatakatwa na nyama iliyochipuliwa. Vilevile nyama ambazo zimepakiwa kwenye makaratasi.

Katika duka kubwa la kuuzia bidhaa aina aina, bidhaa zimepangwa kwenye rafu na jumba lenyewe lina zulia yenye rangi nyeupe pepepe. Vile vile, bidhaa zinazouzwa mle ndani mnaonekana kupangwa kila bidhaa kulingana na kikundi chake.

Duka kubwa la kuuza bidhaa aina aina lililo na rafu kadha wa kadha zilizopakiwa vyombo vya matumizi tofauti, tofauti linaonekanaa likiwa na zulia ya rangi ya hudhurungi. Vile vile kuna mannequin moja ya mtoto wa kike iliyovalishwa nguo ya samawati. Vile vile katika rafu kuna mafuta ya aina aina.

Katika duka kubwa la kuuza bidhaa aina aina, tunaona dari iliyoezekwa na vyuma na nguzo za vyuma. Vilevile rafu zimepangiwa mikate ya kila aina, ikiwa imepangwa katika ngazi. Vilevile zulia rembo la rangi ya hudhurungi linaweza onekana.

Katika duka kuu la kuuzia bidhaa aina aina, laonekana rafu ambalo limepakia biskuti aina aina kwa karibu na upeo wa macho. Vilevile vyombo vingi vimepakiwa katika raki za duka hili kuu.

Rafu moja katika duka kuu la kuuza bidhaa linaonekana limepangwa na kupakiwa na soda aina aina. Soda kama vile fanta, cocacola na zenye bei tofauti na pia bustani tofauti zimeweza kupangwa. Katika rafu inayofuatia kuna nyama za aina aina ambazo zimewekwa pia.

Duka kubwa la kuuza bidhaa aina aina lina viti vya aina aina ambavyo vimewekwa kwenye rafu. Kwenye upeo wa macho, Kuna chumba cha kupikia mikate na mikate inaonekana imewekwa pia kwenye rafu. Kuna vijisabuni ambavyo vinauzwa na pia kuna manguo aina aina.

Katika duka kubwa la kuuzia bidhaa, matunda yanaonekana kwenye upeo wa macho, yamepangwa vizuri sana na kutandazwa kwenye rafu huku bidhaa zingine zikiwa kwenye rafu vilevile na bei ya vitu ikiwa imeandikwa kwenye mabango. Zulia ya duka lenyewe ni nyeusi tititi.

Duka kubwa la kuuza bidhaa aina mbalimbali linaonekana. Duka hili linaonekana likiuza sabuni, linaonekana likiuza nyama kwa upande wa kulia na vyakula vinginevyo. Duka hili aidha linaonekana kuwa safi mno.

Katika duka kubwa la kuchuuza bidhaa, kunaonekana mwanamke moja aliyevaa nguo nyeusi na vilevile mizigo inaonekana kupakiwa kwenye rafu, bidhaa aina aina zikiuzwa mle ndani.

Katika duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali, kunaonekana wahudumu wa duka hilo wakisaidia kufungia vitu, katika rafu na hata safu mbalimbali. Vilevile kuna vyakula aina aina na kuna mgomba wa ndizi, ili kuashiria kwamba kuna mandizi yaliyotandazwa pale.

Katika duka kubwa la kuchuuza bidhaa tofauti tofauti, mataa yanaonekana yaking'aa kutoka kwenye dari la jumba hilo. Vile vile kwenye rafu kuna vitu aina aina kama vile: meza, viti na hata mabegi. Kuna baiskeli katika upeo wa macho zilizowekwa kwa safu, sako kwa bako. Vile vile katika mandhari ya nyuma tunaona zulia nyeupe.

Katika duka kubwa la kuuzia bidhaa aina aina tunaona kwenye rafu kuna nguo. Na hata bidhaa zingine ambazo zimepangwa sawia na vile watu watakavyokuja kuchuma vile vitu kutoka dukani mle. Zulia ya duka hii ni nyeupe pe pe pe na kwenye dari kunaning'inia mataa aina aina.

Katika duka kubwa la kuuzia bidhaa aina aina. Nyama aina aina zimewekwa katika rafu na kupangwa na kupakiwa. Nyama mojawapo ikiwa ni samaki. Chumba chenyewe ni cheupe pe pe pe, dhohofu ni nyeupe na hata zulia ni nyeupe.

Kuna duka kubwa la mauzio, ambalo linaonekana limepakiwa na vitu kemkem, ikiwemo michele, ikiwemo unga na bidhaa zinginezo katika duka hili kubwa. Vilevile bei ya kila kitu yaonekana imeshikishwa katika rafu ambayo chombo kinachouzwa kilipo.

Katika lango la duka kubwa la kuuza bidhaa, kunaonekana trolley za kubebea mizigo na kuna maafisa watatu wa duka hili ambao wamesimama kando, na mtu mmoja anayeingia kununua. Duka lenyewe lina anwani ya Carrefour na vile vile mle ndani kuna bidhaa aina aina na watu waliosimama kwenye kaunta kununua bidhaa walioweza kujiokolea.

Duka kubwa la kuuzia vitu aina aina linaonekana huku, wanunuzi wakienda kwenye rafu kununua vitu aina aina zilizotangazwa.

Katika duka kubwa aitha soko kubwa la bidhaa kunaonekana rafu amabazo zimewekwa vitu aina aina kama vile soda mikate ambazo zimepangwa kwenye rafu ili kuwezesha mnunuaji kujichagulia anachohitaji.

Jamaa mmoja anaonekana kusukuma troli la ununuzi katika maduka makubwa ambapo vigae katika sakafu inaonekana kuwa za rangi nyeupe.